Gereji hili kuna magari manne. Gari ya kwanza ni nyeupe, la pili ni nyekundu, la tatu ni nyeusi na la mwisho ni rangi ya jivu. Sakafu, hilo ni rangi ya jivu, na nyeusi huku likiwa na michoro ya njano. Nyuma yao kuna kuta nyeusi lenye poster ya njano na mabati.

Soko ya ndani la mabati, lenye fito nyingi linaloonekana kuwa na begi nyingi, kuna begi ya manjano kuna begi nyekundu, kuna begi nyeusi, pia kuna shanga zilizopangwa.

Mboga mbalimbali zilizowekwa kwenye ndoo na kwenye meza, kuna viazi vikubwa vikiwa kwenye ndoo nyeupe na njano, pia kuna karoti nyingi zilizolazwa kwenye sakafu kwa mpangilio mzuri kwenye meza, pamoja na pilipili hoho za kijani na mitango michache.

Kuna mchoro wa katuni wa msichana aliyevaa koti nyeusi na shati nyeupe. Huku akiwa anaingia kwenye teksi lililoandikwa TEKSI. Kando yake kuna posta lililoandikwa at 7574 per year . Huku juu likiwa limeandikwa kwa rangi ya nyeupe, THIRD PARTY ONLY CAR INSURANCE .

Duka lililochakaa na lenye rangi ya kijani na rangi ya blue lililo na grili yenye chuma mingi. Kwa ndani tunaona ina shelvu lililopangwa vitu tofauti tofauti.

Kwenye soko hili la nje, kuna mama mmoja anaonekana kukata mboga. Kando yake kuna hoho na nyanya. Mbele yake kuna gunia lililojaa mboga. Mbele yake kuna kreti mbili, moja nyekundu liliyojaa nyanya na ingine ya manjano. Pia katika soko hilo kuna ndoo mbili zilizojaa viazi.

Katika soko hili la inje, kuna wauzaji na wanunuzi. Kunaonekana kuwa wauzaji wengi wanaonekana kuwa wamekaa. Kuna muuzaji mmoja, anonekana amevalia leso, huku amezingirwa na matunda mengi. Kuna matunda kama nyanya, kitunguu, ndimu. Pia katika soko hili, kuna stuli na makreti mingi.

Soko la nje lina shughuli nyingi na bidha mbalimbali kama mboga, matunda na nguo za rangi. Mazao yamepangwa kwenye mapipa na vikapu, huku muuzaji mmoja akihudumia wateja. Maduka yamejengwa kwa vifaa rahisi yakionyesha maisha ya kila siku ya kijijini na uzuri wa mazingira ya kiasili.

Kuna watu wawili na gari mbili, mmoja wao ni mzungu aliyevaa koti nyeusi, shati nyeupe na long'i nyeusi na mwingine ni mwafrika aliyevaa miwani na ana shati nyeupe na long'i nyeusi, huku wakiwa na chaja kwenye mkono huku wakichaji gari yao ya nyeupe. Nyuma yao kuna gari nyeupe na wako kwenye ofisi yenye dirisha kubwa.

Duka hili lina mwanamke aliyevaa shati nyeusi na sketi ya buluu lililo na michoro mingi, huku ameshika salad ATM , na mbele yake pia ni ATM ya maziwa. Nyuma yake ni shelf lililopangwa vitu vingi. .

Kwenye uwanja huu, kunaonekana kuwa na magari mengi na watu wengi wanaoonekana kuhudhuria hafla fulani. Mmoja wa watu hao anaonekana kuwa amekalia gari moja jeusi huku mwengine amevaa kwenye sakafu. Nyuma yao kuna lori moja na pia kuna miti mingi.

Hili ni banda la soko mtaani linalouza bidhaa mbalimbali za mikono zenye mvuto wa kitamaduni. Bidhaa zinazopatikana ni pamoja na mifuko, mikuku, herini, mikanda yenye mapambo ya shanga za rangi tofauti tofauti, pamoja na vikapu vilivyofungwa na ustadi. Mwanamke mmoja ameketi pembeni akishughulikia kazi ya mikono.

Katika soko hili la nje, kuna viatu vinavyoning’inia kutoka kwa paa, kuna viatu vilivyopangwa kwenye shelfu, kuna viatu manjano, kuna viatu buluu, kuna viatu vyeupe. Chini, kuna maji na ndoo tatu. Ndoo moja ni nyeupe, ndoo nyingine ni nyekundu. Paa la soko hili ni la karatasi nyeupe.

Katika uwanja huu, kuna lori ya kijani lililobeba vitunguu vingi zilizo kwenye gunia. Ndani ya lori hiyo, kuna kijana aliyevaa ovaroli ya nyekundu. Chini, kuna mama aliyevaa ovaroli ya buluu lililo na michoro nyeupe, huku akiwa amevalia kofia nyeupe.